Mkono ambao umeshikilia madawa yapo katika makaratasi na kichupa. Dawa moja limeshagwa ya kahawia lingine ni za vidonge ziko katika pakiti. Ziko mingi kuna ya kahawia pia ya manjano. lnaonekana ni dawa ya mwili au ya kiafya. Mazingira ni ya dawa ambazo zinasaidia afya katika nchini mwetu.

Daktari anamtibu mgonjwa katika hospitali. Amevaa nguo za kinga na miwani ya usalama. Mgonjwa ameketi kitini kuvaa barakoa. Mazingira ni ya chumba cha matibabu chenye vifaa vya kisasa. Ni mchakato wa matibabu ya kawaida hospitalini.

Wafanyikazi wa usafi wawili wamevaa suti za usalama za rangi nyeupe na barakoa za uso wakifanya kaz ya kusafisha. Mmoja amebaki kifaa cha kunyunyuzia dawa za kusafisha. Wafanyi kazi kwenye meza meza za rangi wa kahawia katika chumba chenye madirisha. Mazingira haya yonyesha utaratibu wa juu wa usafi na usalama. Hii ni kazi muhimu ya kuzuia mamukizi na kudumisha mazingira safi katika maeneo ya umma au ya kazi.

Mfanyibiashara wenye shati jeupe anachukua dawa kutoka kwenye rafu zilizojaa madawa ya duka la dawa, kuna madawa mengi ya rangi za manjano na nyekundu yaliyopangwa vizuri, nyuma yake kuna bango kuhusu hepatitis na malaria, hii ni duka la dawa ambapo mtu anauza madawa mbalimbali ya afya.

Mandhari ya mafuriko makumbwa. Tunaona nyumba zilizozekwa kwa mabati na kuta za udongo zikizungukwa na maji mengi. Watu wawili wanaonekana wakitembea kwenye maji hayo mmoja akiwa ameshika fimbo ndefu kama mukongojo. Hali hii inaonekana kuwa ngumu na inaonyesha athari ya mafuriko kwenye makazi na maisha ya watu.

Chupa ya plastiki yenye mfumo mweupe, ikiwa na kimiminika chekundu ndani yake. Kwenye chupa kuna lebo yenye maandishi HBROS. Chupa imewekwa mbele ya mandhari ya manjani. Inaonekana kama mimea.

Vifaa vya chanjo vya MMR measles, mumps , rubella vimepangwa kwenye meza ya kijani na hospitali. Chupa za kioo chenye chando. Sindano za manjano na lebo za njano za kumbukumbu zipo tayari kwa matumizi. Hivi ni vifaa vya afya vinavyotumika kuwapa watoto chanjo za kuzuia magonjwa ya surua mumps na rubela.

Mtu akitumia kimochi cha kuzima moto kuzuia moto mdogo, unaowaka kwenye mtaa au eneo la wazi. Hii ni hatua muhimu ya usalama wa moto na inaashiria mafunzo au hatua za dharura za kuzima moto kabla haujawa mkubwa.

Watu wawili wakiwa wamevalia barakoa wako katika mazingira ya matibabu. Mmoja anapokea sindano begani kutoka kwa mtoa huduma aliyevaa mavazi ya buluu ya kujikinga. Hii inaashiria zoezi la chanjo au matibabu ya kimatibabu.

Jiji limefurika, maji yamejaa barabarani, magari na pikipiki yanaonekana yakijaribu kupita kwenye maji mengi. Hali hii inaashiria adhari za mvua kubwa zilizosababisha mafuriko. Watu wanahitaji kupita katika mazingira haya magumu.

Lori la rangi nyeupe na nyekundu limesimama. Ikiwa ni tanki kubwa jekundu, lililoandikwa Exhauster , mtu mmoja amesimama karibu na sehemu ya nyuma ya lori na kuna miti na anga la buluu nyuma.

Mwanamke anaosha mikono yake katika kituo cha kunawa mikono cha UNICEF. Amevaa barakoa ya njano na nguo za buluu. Mtoto mdogo amesimama karibu naye akimtazama. Kuna tanki nyeusi ya maji yenye nembo ya UNICEF.Mazingira ni ya kijiji zenye nyumba ya kawaida na miti. Watu wengi wanaonekana nyuma yao.

Dawa za kifua zimepangwa mezani, kuna chupa nne za dawa, baadhi ya vidonge vimeonyeshwa kwenye vikundi vya plastiki nyekundu na nyeupe. Hizi ni dawa za msingi za kutubu kifua kikuu. Chupa zinazopimwa tofauti. Dawa hizi ni za muhimu sana katika matibabu ya ugonjwa huu hatari.

Uharibifu mkubwa wa barabara unaosababishwa na mafuriko au mmomonyoko wa udongo. Sehemu kubwa ya barabara imechomoka kabisa na maji yanazidi kuzunguka eneo hilo. Watu wamesimama pembeni wakitazama uharibifu huo. Hali hii inaweza kusababisha matatizo makubwa ya usafiri na usalama barabarani na inahitajika ukarabati wa haraka na hatua za kuzuia mafuriko zaidi.

Pakiti ya dawa za vidonge, vidonge hivi ni vya rangi ya kijani kibichi na imefangwa vizuri kwenye kifurushi cha alama ya ibuprofeni, kwa herufi kubwa nyeupe, kifurushi kimeifunga vidonge sita, uko vitatu vikiwa vinaonekana wazi mbele, na vingine vitatu vikiwa wanyama kidogo, vidonge hivi vinaonekana kuwa tayari kutumika.

Wafanyikazi wawili wa afya wenye kofia za kuzuia maambukizi wanashirikiana na mgonjwa aliyevaa shati la kijani. Wako katika chumba cha hospitali chenye vifaa vya kisasa, mmoja wa madaktari anashika vifaa vya utafiti wakati mgonjwa ameketi karibu na dawati lenye karatasi na vifaa vingine vya matibabu.

Vifaa vya matibabu vilivyopangwa kwenye uso mwekundu. Kipimo cha joto cha dhahabu, paketi la vidonge vya manjano katika kifuniko cha alumini na moyo mitatu myekundu ya plastiki. Hivi vinawakilisha huduma vya afya na upendo. Mandhari ya rangi moja yenye muundo wa kisanaa.

Wanawake wawili wanashiriki mafunzo ya afya ya mama na mtoto. Mmoja amesimama akionyesha dawa za uzazi wa mpango. Ubao nao una maelezo ya kijani kuhusu afya. Mwingine ameketi akisikiliza kwa makini na programu ya kiafya ya jamii.

Muuguzi amevaa koti jeupe akimchoma mtoto chanjo mkononi huku mama akiwa amembeba kwa makini wako katika chumba cha afya chenye maandishi ukutani wakihakikisha mtoto analindwa dhidi ya magonjwa.

Familia ya wakimbizi imejificha chini ya hema la plastiki, wakati wa mvua mkubwa. Maji ya mafuriko yamejaa eneo lote na watu wamevaa nguo za rangi mbali mbali. Watoto na wazee wamekusanyika pamoja chini ya kifuniko. Anga limejaa mawingu makuu na mazingira ni magumu. Hali ya dharura ya kibinadamu.

Daktari wa macho anapima mgonjwa akitumia kifaa maalum cha kupia uwezo wa kuona. Mgonjwa ameketi akieleza uso wake kwenye kifaa hiki na kizamani cha hospitali. Mazingira ni ya klinki au hospitali, yenye vifaa vya kisasa vya macho. Uchunguzi huu ni muhimu kwa afya ya macho.

Mfanyikazi wa afya anashikilia chupa mbili za dawa ya rangi nyeupe. Amevaa gauni jeusi na apron nyeupe ,anaketi kwenye kiti cha bluu. Anahifadhi dawa kwa ajili ya matibabu ya wagonjwa.

Muuguzi anamuandaa mwongwa wa upimaji wa MRI. Mashine ya SIEMENS iko tayari kufanya kazi. Mgonjwa amelala kitandani cha uchunguzi. Chumba ni cha kisasa cha hospitali. Ni mchakato wa kupima viungo vya ndani vya mwili kwa utaalamu.

Daktari wa wanyama pori, amevaa nguo za kinga za manjano na barakoa ya hatari anapomtibu ng'ombe . Amevaa glavu za buluu na amehakikisha usalama wake wakati wa matibabu. Ng'ombe anaonekana kuwa amekamatwa vizuri kwa usalama. Hii ni kazi ya kawaida ya madaktari wa wanyama katika mazingira ya ufugaji au hifadhi ya wanyama.

Muuguzi mmoja amevaa kofia ya kijani na nguo nyeupe anaangalia mtoto mdogo aliyekua amelala kitandani. Mama wa mtoto amevaa kitambaa cha kichwa cha bluu na shati la bluu amesimama kando ya kitanda akiwa anaangalia. Mazingira ni hospitali yenye vitanda vya wagonjwa na ukuta wa rangi ya machungwa. Muuguzi anaonekana akifanya uchunguzi kwa matibabu kuweka dawa kwa mtoto. Mama wa mtoto anaonekana kuwa na wasiwasi lakini akiamini huduma za kimatibabu. Chumba kina miwanga ya kutosha na huku katikati mazingira safi ya hospitali. Aliye na sheria huduma za afya na mama na mtoto ambazo ni muhimu katika jamii.

Daktari amevaa kofia ya upasuaji na koti jeupe anachunguza kitu katika mikono yake. Ana kifaa cha darubini kinachong'aa. Watu wengi wamevaa mavazi meupe wameketi nyuma yake katika mkutano wa kimatibabu. Mazingira ni ya ndani ya ukumbi au chumba cha mikutano ya madaktari

Mwanaume amevaa nguo nyeupe ameketi chini akipokea msaada ya kiafya kutoka kwa mhudumu amevaa jaketi za kijani kibichi nyuma yake kuna foleni ndefu ya watu wamesimama wakisubiri huduma. Ardhi ni ya udongo na kavu. Wahudumu wanaonekana kuwa ni wa afya au msaada wa dharura. Huu ni mfumo wa kutoa huduma ya kimsingi kwa jamii inayohitaji msaada.

Chanja ya chanjo ya virusi vya surua, mumps na rubela M-M-R, pamoja na sindano na dawa za kukinga. Vifaa vya kiafya vimewekwa juu ya uso mweupe na mandhari ya rangi ya waridi na urujuani nyuma. Chanjo hii ni muhimu kwa kukinga watoto dhidi ya magonjwa hatari ya utotoni.

Madaktari wa meno wawili wamevaa kofia za kinga na barakoa, wakimtibu mgonjwa aliyeketi kwenye kiti cha matibabu ya meno. Chumba ni cha kisasa chenye vifaa vya matibabu ya meno na miwanga ya kutosha. Mazingira ni safi na ya kitaalamu kama vile kliniki ya meno ya kisasa yenye huduma bora.

Mtu mmoja amevaa jeketi nyekundu na kofia anasimama kwenye mtumbwi wa mbao uliojaa mizigo. Mtumbwi una nguo na vifaa vingine. Maji yemezunguk na mazingira ni ya kijani. Anaonekana kuwa anatuma fimbo kuelekeza mtumbwi wake baharini au ziwani. Hali ya hewa inaonekana kuwa baridi kwa sababu amevaa nguo mzito.

Hospitali ina wafanyikazi matibabu wakishughulikia mgonjwa wakiwemo watu wa huduma wawili waliovalia sare nyekundu .Mgonjwa amelazwa kitandani huku mwanamke mwingine akiongea nao. Hii inaashiria mazingira ya huduma ya dharura.

Sindano ya chanjo ya MMR, measles , mumps, rubella , ambayo hutumika kuzuia magonjwa haya matatu, ambayo ni ya kuambukiza na yanaweza kusababisha matatizo, makubwa kiafya, hasa kwa watoto. Chanjo hii ni muhimu katika kuzuia mlipuko ya magonjwa haya na kuhifadhi afya ya umma.

Watu wamekusanyika chini ya kivuli wakionyeshwa bango za maandishi. Kuna wanawake na wanaume wengi wameshika karatasi zenye ujumbe. Mezani kuna mifuko ya rangi mbalimbali na vitu vingine vilivyopangwa. Hili inaonekana kuwa sherehe ya kutoa msaada au miradi wa kijamii. Mazingira ni ya nje na kuna miti ya kijani imemea hapo.

Muuguzi anampima mgonjwa akimshika mkono kwa umakini. Mgonjwa ameketi mbele yake, huku nyuma kukiwa na mazingira ya kliniki. Hii inaonyesha huduma ya afya inayotolewa kwa uangalifu.

Mzee mmoja amevaa gauni jeupe na matoto amevaa shati jekundu na ameketi. Kuta za chumba ni za kijani na kuna vifaa vya matibabu vilivyopangwa vizuri. Mazingira yanaonekana safi na ni ya kitaaluma. Hii ni eneo la kuwahudumia wagonjwa na kutoa huduma za afya.

Mtu anamimina kidonge cha Motrim IV kwenye kiganja. Dawa hiyo hutumika kupunguza maumivu kama ya kichwa, misuli au homa. Mikono imeshikilia chupa ya dawa kwa uangalifu tayari kwa kumeza.

Daktari wa meno akiwa kazini anamtibu mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha matibabu. Amevaa glavu, barakoa na kofia ya upasuaji kuonyesha usafi na tahadhari za kiafya. Hii inaonyesha huduma ya afya ya meno inatolewa kwa umakini na utaalamu.

Katika shamba la kijani, mkulima amevaa nguo na kofia nyeupe, akiwa amebeba kifaa mgongoni kinachoonekana kama kifaa cha kunyunyizia. Anatembea kwenye shamba ambalo linaonekana kuwa na mimea mifupi labda mkunga au mazao mengine yanayohitaji unyunyizaji.

Mikono ya mwanamke inashika paketi za pedi za pedi za rangi ya buluu na nyekundu. Kuna paketi mingi za aina mbalimbali zilizopangwa mezani. Vifurushi hivi ni vya msaada ya afya ya wanawake. Mwanamke anaonekana akizichagua na kuzipanga kwa ajili ya matumizi.

Hii ni madawa ya malaria inaitwa lumisan, ina madawa mawili, vidonge vinawekwa katika mifuko wa alumini na kila mfuko una vidonge sita, dawa hii inatumika kutibu malaria, ni lazima ufuate maelezo ya daktari wakati wa kuitumia, maboxi mawili yanaonyesha ni dawa sawa lakini moja iko wazi kuonyesha vidonge ndani.

Muuguzi nashughulikia mtoto mchanga katika incubator za hospitali. Amevaa miwani na shati la bluu lenye michoro. Mtoto ni mdogo sana na amelazwa kwenye kifaa cha kisasa cha kuhifadhi watoto waliozaliwa mapema. Chumba ni safi na cheupe chenye vifaa vya hospitali. Muuguzi anaonyesha upendo na umakini wake akihudumia mtoto mchanga wanaohitaji uangalizi mkuu.

Wafanyikazi wa usafi wamevaa sare za kijivu na kijani wakisafisha mazingira. Mmoja anashika kifaa cha kusafisha na mwingine yupo pembeni. Takataka nyingi za plastiki na makaa zingine zimejaa eneo hili. Nyumba za kawaida zinaonekana nyuma yao. Kazi hii ya usafi wa mazingira ni muhimu kwa afya ya jamii.

Hii ni bidhaa ya afya iliyo kwenye chupa na boksi zenye rangi ya manjano na nyeupe. Ina mwonekano safi na wa kisasa, ikionyesha kwamba ni virutubisho, dawa au lishe ya kinga ya mwili.

Mfanyikazi amevaa suti ya kinga ya buluu na barakoa ya usalama. Anabeba vikombe viwili vya kemikali hatari. Kimoja cha manjano na kingine cha bluu. Vikombe vina alama vya hatari, za fuvu. Anafanya kazi katika mazingira ya viwanda yenye mashine nyingi. Hii ni kazi ya kushughulikia vitu hatari vya kemikali.

Makopo mengi ya kioo yaliyojaa unga wa kahawia yamepangwa kwenye uso ya mawe. Kila kopo lina kifuniko cha chuma chenye mng'ao na kamba ndefu iliofungwa. Unga unaonekana kama wa mahindi au nafaka nyingine iliyosagwa. Vipimo vya kibiashara vya bidhaa za chakula cha msingi.

Chupa ya dawa ya nyongeza ya vitamin D-3 2500 IU kutoka kwa kampuni ya Now, imefunguliwa na vidonge vya manjano vya gel vimemwagika nje. Chupa ni nyeupe yenye lebo ya rangi ya machungwa na buluu. Vidonge hivi ni vya lishe za ziada vinavyotumika kuongeza viwango cha vitamin D mwilini.

Daktari amevaa nguo nyeupe na kivuli cha uso, anamchunguza mgonjwa wake kwa kutumia kifaa cha masikio. Msichana amevaa jaketi la giza na anaonekana makini wakati wa uchunguzi. Nyuma yao kuna watu wengi walioketi wakisubiri huduma za kimatibabu katika mazingira ya kliniki ya afya ya nje.

Barabara yenye moto na moshi mwingi. Lori la petroli limeanguka na kuvunjika. Watu wengi wamekusanyika kuangalia hali. Kuna mafuta yaliyomwagika barabarani na moto unaendelea kuwaka. Hali hii ni ya hatari sana. Watu wanajaribu kuzima moto kwa kutumia maji. Mazingira yanaonekana kuwa ya uchungu na hofu.

Mama akiwa amemshika mtoto mchanga kwa upole akitabasamu kwa furaha na upendo. Mtoto amevaa nguo za upole na amezungukwa kwa blanketi laini. Mazingira yanaonyesha chumba cha hospitali kilicho safi na cha rangi ya blue ambapo mama na mtoto wake wako salama na wanapata huduma nzuri ya afya.

Joto na Moshi vinatoka kwenye chungu cha moshi cha udongo chenye nakshi, kikiwa kimekaa katikati ya vitu vingine vya kale. Hali hii inaashiria Mila au desturi za jadi labda kuandaa dawa za asili.

Dawa za kienyeji na za asili zilizopangwa mezani ,kuna vikombe na mariba mbalimbali za dawa yenye majina ya kiswahili kama vile ngezampu ,leokin na inkti . Nyuma yake kuna chati ya mwili wa binadamu inaonyesha sehemu mbalimbali za ndani. Dawa hizi ni za jadi zinazotumika kwa matibabu ya asili na utamaduni wa kiafrika.

Mguuzi wa afya akiwa amembeba mtoto mchanga kwenye chumba cha hospitali. Muuguzi amevaa sare za kazi na ya rangi ya blue na glovu za plasitiki. Maandhari inaashiria mazingira safi na salama ya huduma za afya kwa watoto.

Muuguzi anamchanja mwanamke katika kambi ya chanjo, wote wawili wamevaa barakoa za uso, mwanamke ameketi kwenye kiti cha nyekundu akiwa amevaa suruali yenye mistari. Muuguzi mwingine amesimama nyuma yao akiwa amevaa koti jeupe, Kuna hema nyeupe na sanduku la samani za dawa, mazingira ni nje kwenye uwanja wa nyasi.

Dawa ya Azithromycin, sanduku lina maelezo ya dawa hii ya kunywa tu. Kiwango ni six hundred mg wakati inapohitajika. Hii ni dawa ya maambukizi inayotolewa na kampuni ya Zydus. Chupa na sanduku zina rangi ya zambarau na nyeupe. Ni dawa muhimu ya kupambana na maambukizi ya bakteria.

Mtaalamu wa Sayansi anafanya utafiti maabara maalum. Amevaa koti nyeupe, barakoa na glavu za usalama. Anafanya kazi ndani ya kisanduku cha hewa safi chenye miwani ya kinga. Kuna vifaa vya kisayansi na sampuli za manjano mezani. Mazingira haya ni muhimu kwa utafiti wa kibayolojia na kemikali salama.

Chupa ya dawa ya rangi nyeupe yenye lebo iliyoandikwa pills for sex na nambari ya tarehe. Chupa ina msimbo wa pau na mwambari ya utambulisho. Nyuma yake kinaonekana chupa nyingine za dawa zilizo na rangi tofauti za machungwa na samawati. Mazingira yanaonekana kuwa ya duka la dawa au hospitali.

Daktari mwenye kofia nyeupe anampima mgonjwa wake kwa kutumia kifaa cha kinywa. Mgonjwa ni mwanamke mwenye nywele ndefu. Watu wengine wamevaa barakoa za uso. Mazingira ya hospitali au kliniki. Pia daktari na mwanamke huyo mgonjwa wamevalia barakoa.

Bidhaa hii inaonekana kuwa virutubisho vya afya au dawa. Imewekwa kwenye chupa na boksi zenye rangi ya manjano na nyeupe. Muundo wake ni wa kisasa unaovutia na unaoashiria usafi, ubora na matumizi ya kiafya. Inaweza kuwa ya kuongea kinga au lishe mwilini.

Chupa ya dawa ya kuongeza afya zenye kifuniko ya mandhano inaonekana. Lebo inaonyesha nature made iron 18mg pamoja na vitamin C gramis. Lebo inapicha ya maua mekundu ya peoni na maelezo kuwa ni dietary supplement yenye 60 gramis. Rangi za lebu ni za dhahabu, kijani na nyekundu. Chupa ina gramis za rangi za hurujwani na zambarau ndani yake. Bidhaa hii ni ya kuongeza chuma na vitamin C mwilini kwa njia ya ladha dhamu ya gramu.

Daktari amevaa kofia na barakoa akikagua masanduku ya dawa za Covax. Anashika kifaa cha kijani cha kupima joto katika ghala la dawa. Kuna masanduku mengi ya dawa zilizopangwa vizuri kando. Hii ni eneo ya kuhifadhi chanjo za Covid-19 katika mazingira sahihi ya joto. Kazi hii ni muhimu kwa usalama wa afya ya umma.

Mkono uliovalia glavu ya rangi ya kijani imebeba chanjo ya MMR Vaccine. Sindano imedungwa ndani ambapo ni kama inaonekana kuwa inatoa dawa kwa ajili ya kumdunga mtu ama mgonjwa.

Chupa za chanjo za yellow fever zimepangwa mezani pamoja na sindano. Kuna vipimo vya dawa na vifaa vya kutoa chanjo vilivyoandaliwa. Hii ni mazingira ya kliniki ya kutoa chanjo za kusafiri nje ya nchi. Chanjo ya homa ya manjano ni muhimu kwa wasafiri wengi. Vifaa vyote vimepangwa kwa utaratibu wa kitaalumu kwa matibabu.

Mgonjwa amelala kitandani katika hospitali. Ukuta wa chumba umepakwa rangi ya bluu na nyeupe. Kifaa cha kupima shinikizo la damu kimeambatishwa ukutani karibu na kitanda. Mazingira ya ugonjwa wa ndani, wenye vifaa vya msingi vya hospitalini.

Moto mkuu wa msitu unaoenea kwa kasi. Miale ya moto mingi inaonekana katika msitu wenye miti kubwa. Moshi mzito umechanganywa na anga na kufanya kuwa wa rangi ya kahawia. Hali hii ni hatari sana kwa mazingira ya wanyama pori. Moto huu unaweza kusababishwa na ukame, joto kali au shughuli za binadamu.

Bidhaa nne za virutubisho vya vitsmin D-3. Kila chupa ina maelezo ya viwango tofauti vya dozi IU na aina mbali mbali ya virutubisho kama gummies, capsules na gel capsules . Virutubisho hivi hutumika kusaidia afya ya mifupa, kinga ya mwili.

Mkono ya mtu inayoshikilia pofu nyeupe nyingi za sabuni. Mkono hiyo imeoshwa vizuri na pofu zimejaa katikati ya vidole na kwenye juu ya mkono , sabuni inaonekana kua na ubora mzuriwa kutengeneza pofu nyingi za kuosha , mazingira yanayozunguka yanaonyesha hali ya unyenyevu na mchakato wa usafi .Hali hii inaashiria umuhimu wa kuosha mikono kwa usafi .

Muuguzi amevaa koti nyeupe anampa chanjo mtoto mdogo akiwa mikononi mwa mama yake. Mezani kuna sanduku la dhahabu la vifaa vya chanjo vya salama. Mama amevaa kitenge cha kijani na buluu akishikilia mtoto wake kwa upole wakati wa mchakato huu wa kukinga.

Mwanaume ameketi akiwa amevaa shati la kijani na barakoa ya buluu. Mhudumu wa afya aliyevalia sare za buluu na nyeupe anampa chanjo kwenye mkono wa kushoto. Wapo katika chumba cha hospitali chenye mabango, ukuta na vifaa vya matibabu. Mazingira ni safi na ya kiafya na zoezi linaonekana kufanyika kwa utaratibu na usalama.

Makopo haya yana rangi ya kahawia na machungwa yakiwa yamefungwa kwa kamba za asili, baadhi ya makopo yamepangwa kwa mistari ya kijani na rangi ya mingine. Mazingira yanayokamilisha ardhi ni ya mchanga na nguo zilizotandwa. Makopo haya yanaonekana kuwa ni bidhaa za kijadi zilizotumika kuhifadhi maji au vitu vingine vya nyumbani. Uchongaji huu unaashiria utamaduni wa kijadi au kutengeneza vyombo vya kila siku kutoka mazao ya asili.

Muuguzi amevaa sare ya manjano na barakoa ya buluu akimkagua mtoto mchanga aliyeshikiliwa na mama yake. Mama na Muuguzi wote wamevaa barakoa za kinga. Mazingira ni ya kliniki au hospitali yenye madirisha na kuta nyeupe. Hii ni huduma ya afya ya mama na mtoto katika mazingira ya kitaalamu.

Daktari anampima mgonjwa macho akitumia kifaa cha upimaji wa macho. Daktari amevaa shati nyeupe na barakoa . Mgonjwa ni mwanamke aliyeketi mbele ya kifaa cha upimaji. Mazingira ni ya kliniki au hospitali yenye vifaa vya kisasa vya matibabu ya macho. Huu ni uchunguzi wa kawaida wa afya ya macho.

Wanawake wawili, mmoja amevalia shati la rangi ya buluu na kitambaa kichwani. Mmoja amevalia nguo nyeupe. Wa buluu ameshikilia ndoo ya maji, ambapo anaonekana kumfungulia huyo mwingine akichota na kibuyu maji, kibuyu ya manjano. Nyuma mazingira ni ya kijani kibichi ambapo inaonekana kuwa ni kijijini au shambani.

Maboksi ya dawa za asili kutoka kwa kampuni ya Maxmado, kuna aina mbalimbali kama Magzenium Max, Meolox, Artoresian heart protect, Stress care Max na Liver Care Max . Dawa hizi ni za virutubisho na afya ya kijumla, kila boksi lina rangi tofauti na lengo lake maalum la kiafya.

Kuna kibanda cha maji safi kilichojengwa katika eneo la wazi. Watu wamesimama wakisubiri kuchota maji kwa kutumia mitungi ya plastiki. Huduma hii inaonekana kusaidia jamii kupata maji safi na salama kwa matumizi ya kila siku, mazingira ni ya jua na ukavu.

Wanawake wawili wanazungumza, mmoja akipokea huduma kutoka kwa mwingine, inawezekena ni kituo cha afya ambapo mtu wa hudumu anatoa maelezo au bidhaa. Karatasi zilizobandikwa ukutani zinaashiria mazingira ya ofisi au kliniki.

Timu ya madaktari wanafanya upasuaji katika chumba cha oparesheni wamevaa mavazi ya upasuaji ya kijani na bluu pamoja na barakoa za kinga. Madaktari wanashirikiana kufanya oparesheni muhimu kwa mgonjwa. Mazingira ni safi na ya kisasa yenye vifaa vya hospitali. Kazi hii inahitaji utaluuma mkuu na mazingira salama.

Muuguzi amevaa barakoa na stethoscope akizungumza na mgonjwa katika kliniki , mezani kuna chupa ya dawa za mikono na karatasi za matibabu, mazingira ni ya kijani na ukuta yanapendeza na mgonjwa ameketi kwenye kiti cha plastic cha dhahabu akisubiri huduma za kimatibabu .

Mtu mmoja akiwa amevalia vazi nzima la manjano la kujikinga, ikiwemo barakoa na glavu, anaonekana akipuliza dawa mashambani. Anatumia kifaa cha kupulizia kuelekeza dawa kwenye mimea michanga iliyopandwa kwa sakafu. Hali hii inaashiria kazi ya kilimo, labda na kudhibiti wadudu au magonjwa ili kulinda afya ya mazao. Mazingira yanaonyesha shamba kubwa la mimea ya kijani kibichi.

Mwanamke mzee amevaa nguo za kitamaduni za rangi mbalimbali, ameketi kwenye kiti cha plastiki. Daktari amevaa kofia jeupe na barakoa anaogea naye. Kuna kifaa cha umeme cha bluu mezani, nyuma yao kuna mazingira ya jangwa na miti michache, kuna pia nyumba za kawaida za kijijini, huu ni mfumo wa kutoa huduma za afya kwa jamii na vijiji zilizo mbali na hospitali kubwa.

Kiti ya dawa ya chanjo dhidi ya homa ya manjano inaitwa Stamary kimeandikwa, Prescription Only Medicine na Keep out of Reach of Children . Hii ni chanjo ya kuzui homa ya manjano ambayo ni hatari. Pakiti ina rangi ya manjano na nyeupe na lazima itumike kwa agizo la daktari tu.

Chupa nyeupe ya dawa imengushwa pembeni, ikiwa ni kibandiko cha buluu kilichoandikwa Vitamin D 3. Vidonge vyeupe vimesimama mbele ya chupa, vikiwa ni virutubisho vya afya ya mifupa na kinga mwilini.

Mtu mwenye shati la bluu anasimama karibu na tanki za maji ameinua mkono wake juu wa ishara ya shangwe. Bango la water step linaonyesha mradi wa maji. Tanki nyeusi za kuhifadhi maji zimepangwa nyuma yake. Huu ni mradi wa ujenzi wa miundombinu ya maji kwa jamii. Mtu huyo anaonekana kufurahi kwa mafanikio ya kazi.

Watu wamesimama kwa mstari wakisubiri misaada. Kuna gari la kusambaza vyakula na baadhi ya watu mbele wanagawa bidhaa kama unga, maji, sabuni na mafuta. Mazingira ni ya kijijini chini ya mti yenye kivuli.

Mtu anashikilia chupa ya dawa na karatasi ya maelekezo. Mikono yake inaonyesha karatasi nyeupe yenye maandishi ya madaktari. Chupa nyeupe ya dawa iko mkono wa pili. Mazingira yanahusiana nyumba yake. Mtu huyu anapokea maelezo jinsi ya kutumia dawa kutoka kwa daktari.

Mzee mwenye kofia nyeupe na kanzu nyeupe anafungua sanduku la dawa za kimombo. Anaonekana kama mganga wa kienyeji akiandaa viungo vyake vya dawa. Kuna vitu vingi vimepangwa pembeni mwake ikiwa ni pamoja na chupa na vifaa vingine vya utabibu wa jadi. Mazingira ni ya ndani ya nyumba.

Mkono umevaa glavu ya kijani ya unashikiia chupa ya chanjo ya yellow fever vaccine pamoja na sindano ya manjano. Chupa ina lebo yenye maandishi yellow fever vaccine live stabilized . Hii ni chanjo ya kuzuia homa ya manjano inayotolewa na wataalamu wa afya kwa ajili ya kinga dhidi ya ugonjwa au hatari.

Masanduku ya dawa ya Stamaril yameonyeshwa kwenye meza ya kahawia. Kila sanduku lina alama ya buluu na njano pamoja na maelezo ya dawa. Masanduku haya ni matatu yaliyopangwa pamoja na virushi vingine vya dawa. Ni bidhaa za matibabu zilizopakwa kwa utaratibu wa kitaalamu na maelezo kamili ya matumizi.

Chupa mbili za chanjo za M-M-R dhidi ya surua, mumps na rubela. Vifuniko vya buluu ju ya virusi vya kioo. Kipyeu cha nyuma kinaonyesha maandishi ya hospitali. Chanjo za watoto muhimu kw afya.

Sanduku ya chanjo ya Stamaril ya homa ya manjano Yellow Fever Vaccine pamoja na vifaa vyake za kuchanganya na sindano. Kuna chupa ndogo ya unga ya machanjo, chupa ya dawa ya kuchanganya na sindano moja tayari. Hii ni chanjo muhimu ya kuzuia homa ya manjano inayohitajika kwa kusafiri nchi za Afrika na Amerika ya Kusini.

Katika chumba cha matibabu, madaktari wanameno wanaonekana wakimhudumia mgonjwa. Wote wamevalia barakoa, glavu na kofia za matibabu, huku daktari mmoja akitumia kifaa mdomoni mwa mgonjwa. Inaonekana ni utaratibu wa matibabu ya meno.

Mama wa mtoto aliyevaa jaketi ya pinki, amebeba mtoto aliyefunikwa na kitambaa cha kijani, Daktari aliyevaa koti jeupe anawangalia mtoto huyo kwa makini. Mazingira yanaonyesha huduma za kimatibabu za kinamama na mtoto. Daktari anaonekana kuwa mkonge na mwenye ujuzi akifanya uchunguzi kwa uwangalifu. Hali hii inaashiria umuhimu wa huduma za afya za watoto wachanga na kuwashirikisha wazazi katika mchakato wa matibabu.

Chupa ya chanjo ya MMR inayolinda dhidi ya magonjwa ya surua, mumps na rubella. Ni chanjo muhimu kwa watoto ili kuzuiya magonjwa hatari yanayoambukiza. Chupa hii ina kizibo cha buluu na imeandiikwa maelezo ya dawa. Kampuni ya iliyotengeneza chanjo hii ya kiafya.

Huu ni mfumo wa kunawai mikono unaobobeka, ukiwa na tangi la maji la kijani juu, beseni ndogo la kunawia chini yake. Inaboma ndogo kwa ajili ya kutiririsha maji na sehemu ya kusanyia maji machafu chini. Inaonekana ni kifaa muhimu kwa usafi, labda katika maeneo ya uma au shuleni.

Daktari wa macho anamchunguza mgonjwa kwa kutumia kifaa cha uchunguzi wa macho. Daktari amevaa koti nyeupe na miwani akiwa na nywele za dreadlocks . Mgonjwa ameketi mbele yake. Ukutani kuna chati za macho zenye picha mbalimbali za maradhi ya macho. Mazingira ni ya kliniki ya matibabu ya macho.

Muuguzi mwenye nywele za dreadlocks na mavazi meupe anamhudumia mama aliyevaa gauni jekundu. Mama anabeba mtoto mchanga aliyefungwa kwa kitambaa cheupe. Hii inaonekana kuwa ni huduma za afya za mama na mtoto katika kituo cha afya. Mazingira ni safi na ya hospitali yenye madirisha makubwa.

Kundi la vijana wamevaa tishati za rangi samawati wakiwa misimama kwa safu. Wanashika vitabu au majarida mkononi mwao. Baadhi ya vijana wamevaa miwani ya jua, wote wananakana kuwa katika tukio la kijamii au kielimu. Mazingira yananakana kuwa ya nje, na kuna zulia jekundu chini. Pia kuna mtu mmoja amevaa nguo za kijani upande wa kushoto. Hali ya hewa inanakana kuwa nzuri na vijana wanakana kuwa na furaha. Tukio hili linaweza kuwa la mzinduzi wa mradi fulani au kijamii au kipindi cha kusambaza vitabu au majarida kwa jamii.

Mkulima ananyunyuzia dawa kwenye mazao ya mboga. Amevaa nguo nyeupe za kinga na amebeba spreya ya kijani. Mazao yanaonekana kuwa ya nyanya au mboga zingine za majani .Kuna mistari ya mimea iliyopandwa kwa utaratibu, hii ni kazi kawaida ya kilimo kwa kudhibiti wadudu na magonjwa ya mimea.

Madaktari wawili wamevaa mavazi ya upasuaji ya kijani na buluu wakifanya upasuaji katika chumba cha oparesheni. Mmoja anajikita kufanya upasuaji wakati mwingine anasaidia nyuma yake. Wote wamevaa barakoa, glavu na nguo za kinga. Mazingira ni safi ya kitaalamu kama vile hospitali kubwa.

Jengo dogo la chuo cha umma limejengwa kwa mawe na paa la kijani kibichi. Maneno public toilet yameandikwa kwa wazi juu ya jengo. Karibu na jengo kuna eneo la bustani lenye mimea midogo likionyesha umakini katika mazingira. Mbele kidogo kuna mtu mmoja anaonekana akitembea akitoa uhai kwenye mandhari.

Daktari amevalia glovu na vazi jeupe na barakoa. Kisha kuna mama aliyeketi amembeba mtoto . Mtoto huyo anaonekana kudungwa chanjo ya mwili ilikutopatwa magonjwa ya watoto. Kisha mazingira ni ya afya ya watoto ambapo tunaona watoto wengi na mama zao wakiwa nyuma wamebeba watoto wao.

Wodi ya hospitali imeandaliwa kwa vitanda vingi vya wagonjwa. Kila kitanda kina blanketi nyeupe na viti vya buluu kando yake. Chumba kuna pazia nyeupe na mawingu ya juu. Hili ni eneo la kutunza wagonjwa wengi kwa wakati mmoja. Mazingira ni safi na yamepangwa vizuri kwa matumizi ya dharura za afya au upasuaji.

Meza yenye chupa nyingi za dawa au vinywaji zikiashiria biashara ya jadi, nyuma kuna bango kubwa lenye maandishi Doctor Munduba, tiba ya magonjwa, likionyesha mtaalamu wa tiba asili, eneo linaonekana kuwa sokoni au kando ya barabara lenye baiskeli na uzio nyuma likipisha hisia ya biashara ya ndani.

Mgonjwa ameketi kwenye kiti akizungumza na daktari wake. Daktari anashikilia karatasi za matibabbu. Chumba kina meza na madirisha yenye pazia nyeupe. Mazingira ni ya hospitali ya afya. Huu ni mzunguko wa kawaida wa kupima na kutibu wagonjwa katika kituo cha afya.

Timu la uwokoaji wamevaa sare za blue wakifanya kazi katika eneo la magofula jengo lililobomoka. Kuna vifusi vya mawe, chuma na vipande vya ujenzi vilivyosambaa kwote. Waukuzi wanajaribu kutafuta walio hai chini ya magofu. Mazingira magumu ya ajali au tetemeko la ardhi. Wanafanyakazi wa dharura wanatumia vifaa maalum katika uparesheni hii ya uokoaji wa maisha ya binadamu katika hali ngumu.

Wafanyikazi wa afya wanne wamevaa suti za kinga na nyeupe, glavu za nyekundu. Wamevaa vifaa vya usalama kamili pamoja na barakoa za kinga. Mazingira ni ya kitaalamu ya chumba cha matibabu chenye vifaa vya kisasa. Kuna alama ya USAID zilizoonekana kwenye ukuta.

Watu kadhaa wanafanya kazi ya kusafisha mazingira wakikusanya taka na plastiki, zilizokusanyika eneo hilo. Kuna ukuta wa mawe na nyumba za kadaa za kijiji nyuma yao. Juhudi hii ya kusafisha inaonyesha umoja wa kijamii katika kulinda mazingira na kuondoa uchafu katika maeneo yao ya makazi.

Wafanyikazi wawili wamevaa nguo za kazi na barakoa wakiwa nje ya jengo, mmoja anabeba bomba kubwa la chuma au karatasi. Kuna gari la mizigo nyuma yao na miti inaonekana. Mazingira yanaonekana kuwa eneo la kazi au ghorofa za nyumba za kawaida zilizo na ukuta mweupe.

Chupa ya dawa ya Frucan capsule yenye lebo ya kijani na kijani kibichi, limewekwa kwenye meza. Karibu na chupa kuna vidonge vichache vya nyekundu vilivyomwagika. Chupa hii ina maelezo ya dawa kwenye lebo yake na inaonekana ni dawa ya lishe za ziada au tiba ya asili ya mimea.

Wazee watatu, huku wa wili wakiwa wamevalia mavazi tofauti, Mzee ameketi kwenye kiti, kuku wengine wawili wakiongea naye. Mmoja akiwa ameshika kifaa, kinachoonekana kama cha kupima joto, Inaonekana kama shughuli ya utafiti, au maojiano ya vijijini.

Mhudumu wa afya akiwa amevalia sare yake anaonekana akimpatia mtoto mchanga dawa au chanjo kwa njia ya matone mdomoni. Karibu yake kuna mzazi, labda mama akimshikilia mtoto huyo kwa uangalifu na kufuatilia. Hali hii inashirikisha kituo cha afya ambapo huduma muhimu za afya zinatolewa kwa watoto. Mtoto anaonekana mdogo sana.

Mbele yetu kuna chupa ya dawa yenye lebo ya Shinid Folic acid ya Iron . Juu ya lebo kuna orodha na faida zake kama kuongeza nguvu na kinga, K kuboresha ngozi, nywele na kucha, Kurekebisha uzalishaji wa chembechembe nyekundu za damu na kusaidia ukuaji mzuri wa kijusi chini ya lebo ,imeelezewa kuwa na vitamini na madini zaidi muhimu 22.

Muuguzi anamhudumia mtoto mchanga katika incubator ya hospitali. Mtoto yupo ndani ya kifaa cha kioo cha matibabu chenye joto la kutosha. Muuguzi amevaa nguo za dhamani za bluu na stethoscope anamsikiliza moyo wa mtoto kwa makini. Mazingira ni ya chumba cha watoto wachanga hospitalini. Vifaa vya kisasa vya matibabu vinaonekana karibu nao.

Watu wanne wanavuka barabara iliyojaa maji ya mafuriko. Wawili wanavaa nguo za rangi tofauti. Mmoja ana jaketi la kijani na mwingine shati jekundu la pink .Wawili wa nyuma wamevaa jaketi za njano za usalama. Maji yamefunika barabara na watu wanatembea kwa tahadhari kupitia kwa mafuriko haya.

Mwanamke amevaa barakoa na glovu akiwa ameshika saduku ndogo anatembea kando ya barabara huku watu wengine wakionekana nyuma yake. Anashughulika na utoaji wa bidhaa au huduma huku akizingatia usalama na afya.

Muuguzi mmoja aliyevalia nguo za bluu, barakoa na kofia ya bluu anaonekana kumshughulikia mgonjwa aliyelala kitandani, anaonekana kuwa na shida ya macho, amevalia miwani za nyekundu na pia amelala katika kitanda ya kijani. Mazingira yanaonekana kuwa ya hospitali au kliniki ya macho hali ya kiafya.

Duka limejaa bidhaa mbalimbali kama vile dawa za asili, virutubisho na mafuta, limepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu, pia kuna picha za wateja au tangazo chini ya rafu, mazingira yanaonekana kuwa safi yakionyesha mahali pakuuza bidhaa za afya au tiba mbadala.

Mkusanyiko wa vitu mbali mbali vya asili, ikiwemo mizizi, unga na vikapu. Kuna pia vipodozi, vikiashiria shughuli za jadi, labda za utayarisho wa dawa za kiasili. Mazingira yanaonekana kuwa ya kitamaduni.

Mwanamke mwenye nywele za dreadlocks na barakoa ya uso anapokea chanjo mkono mwake. Daktari anamdunga sindano. Kuna sanduku la chanjo lililandikwa vaccine karibu naye. Mwanamke amevaa nguo yenye madoa meupe na mweusi. Huu ni mchakato wa kupokea chanjo ya afya.

Moto mkubwa umewaka nyumbani na kuenea kwa kasi, miale ya moto inashuka kutoka kwenye paa la mabati lililoharibiwa. Moshi mkubwa unapanda angani kutoka kwa jengo linalowaka. Hali hii ni hatari sana na inahitaji msaada wa haraka wa wazimamoto. Ajali hii inaweza kusababisha uharibifu mkubwa wa mali na hatari kwa maisha.

Wafanyikazi wa hospitali wamevaa kofia nyeupe na wanaonyesha vifaa vya matibabu. Kuna madaktari na wauguzi walioshiriki zoezi hili la mafunzo. Kiwandani kuna bango la bluu na maandishi ya dawa. Watu wamebeba vipimo vya dawa na vifaa vingine vya kisayansi. Hii ni sherehe ya kutambua mafanikio katika tiba.

Watu wengi wamepanda mashua ya miti katika mto wenye maji ya rangi ya udongo. Nyuma kunayo kijiji chenye nyumba za jadi zilizojengwa kwa nyasi na mianzi. Anga ni la buluu lenye mawingi machache meupe na miche ya ndizi inaonekana pembezoni mwa kijiji hiki cha kimto.

Jengo limeporomoka kabisaa na kuwa chungo cha mabofu katika mtaa wa mjini. Watu wengi wamesimama wakiangalia uharibifu mkuu. Majengomengine yamesimama salama pande zote. Mazingira yanaonyesha ajali kuu ya ujenzi au tetemeko la ardhi.

Kundi la nzige wa kahawia wamejikusanya kwenye majani makubwa ya kijani. Wadudu hawa wengi wamepanga mistari kwenye ukingo wa jani na wengine wamegawanyika kwenye majani mengine. Hii ni hali ya kawaida ya nzige wakati wa kuzaana au kutafuta chakula katika mazingira ya asili ya Afrika.

Wanawake watatu waliovaa makoti meupe wakiwa wamesimama nje wakiwa wanashughulikia sanduku nyekundu za Pipeline ambazo zinaweza kuwa vifaa vya kusafirisha au kuhifadhi kitu. Wanawapima au kuandaa vifaa hivi kwa uzito na umakini. Picha inaonyesha shuguli ya kiufundi inayofanyika katika mazingira ya nje labda sehemu ya mafunzo au kazi ya afya.

Mtaalamu wa afya akimhudumia mgonjwa. Wote wamekaa mezani. Mtaalamu amevaa koti jeupe la daktari na miwani. Anaonekana kumpa maelezo mgonjwa huyu ambaye amevaa fulana ya rangi ya chungwa na njano. Nyuma yao kuna watu wengine wengi.

Vifaa vya uchawi au uganga wa kienyaji vimepangwa mezani. Kuna viungu vya udongo, makopo na vitu vingine vya jadi vilivyopambwa kwa ushanga na kwa rangi mbali mbali. Pia kuna chupa za dawa, mafupa na viungo vingine vya utamaduni. Hivi ni vifaa vinavyotumika na waganga wa jadi katika utamaduni wa kiafrika kwa ajili ya matibabu na sherehe za kijadi.

Mtaalamu wa meno akiwa amevalia barakoa na miwani maalum, anamtibu mgonjwa wake. Mgonjwa amelala chini, amevaliwa miwani ya kujikinga na anaonekana akipokea matibabu ya meno. Hii inawakilisha huduma ya afya ya kinywa inayotolewa kitaalam.

Daktari wa meno akiwa na mavazi ya samawati na kofia ya upasuaji anafanya kazi kwenye kiti cha mgonjwa wa meno, chumba cha matibabu kina kuta za kijani na vifaa vya kisasa vya meno pamoja na skrini na vifaa vya udaktari. Mazingira ni safi na ya kitaaluma katika kliniki ya meno.

Mwanamke amevaa kofia ya kahawia na sare nyeusi akimtunza mtoto mchanga katika kiribuni hospitali. Mtoto amelazwa kwenye blanketi nyeupe ndani ya sanduku la kiwazi. Chumba cha hospitali kina mwanga mzuri na vifaa vya kisasa. Mazingira ya utunzaji ya watoto wachanaga wenye uongozi wa kitaalum.

Mwanamke aliyevaa nguo za kawaida akiwa mbele ya mizinga mingi ya plastiki yenye maji. Hii inaweza kuashiria hali ya uhaba wa maji au huduma za msingi katika eneo hilo ambapo watu wanapaswa kusubiri au kuchukua maji kutoka sehemu ya usambazaji.

Mkono unashika chupa ya chanjo ya MMR2 dhidi ya Measles, Mumps na Rubella , kuna vichupa vingine vinne vya chanjo hii vilivyopangwa mbele ya sanduku lake ya kijani na nyeupe. Chanjo hizi ni za kipimo cha 0.5ml kwa chupa moja na bidhaa za Mark and Co.

Chupa ya chanjo ya MMR inayolinda dhidi ya magonjwa ya Surua, Mumps na Rubella. Kifurushi kina kiviko chekundu na kimewekwa ujazo wa milimita ishirini. Hili ni chanjo ya watoto ya kuzuia magonjwa hatari. Chanjo hii ina virusi hai vilivyo dhoofiwa kwa usalama. Mazingira ni ya hospitali au kliniki ya kutoa chanjo za watoto.

Mwanamke aliyeketi amevalia fulana ya kijivu na koti la bluu. Anaonekana makini na kuwa anawezakuwa anafikiria au anazungumza. Nyuma yake kuna mazingira ya ndani labda chumba cha kulala au sebule yenye kitanda au sofa. Mwanga unafanya uso wake unaonekana wazi ikionyesha hisia za utulivu au makini akiwa amemshikilia mtoto mkononi mwake.

Duka la dawa za kienyeji limejaa bidhaa mbalimbali. Kuna Makopo ya rangi nyekundu na njano yaliyopangwa vizuri. Bidhaa hizi ni za afya na nguvu za kiume. Maduka haya ni ya kawaida sanaa Afrika Masharika Mashariki. Huuza dawa za asili na za kijadi kwa matatizo ya afya.

Picha ya chanjo ya MMR. Katika picha hiyo kuna chupa ndogo ya dawa, sanduku la chanjo lililoandikwa Measles, Mumps and Rubella viises vaccine live na karatasi yenye maelezo ya MMR vaccine. Inaonekana ni maelezo kuhusu chanjo muhimu.

Mkulima anamwagilia mazao yake shambani .Amevaa nguo za buluu na kubeba chombo cha dawa za kilimo mgongoni. Ananyunyuzia mimea ya mahindi au mazao mengine. Mazingira ni ya mashambani na miti inaonekana nyuma yake. Kazi hii inafanywa mapema asubuhi au jioni wakati wa baridi.

Wataalamu wa afya, labda daktari au nesi, wakiwa wamevalia kofia ya bluu na barakoa na glavu wakimhudumia mgonjwa. Mgonjwa amelala chini akionyesha utulivu. Vifaa vya matibabu vinaonekana nyuma vikionyesha mazingira ya kliniki au hospitali na kuleta taswira ya uangalifu wa matibabu.

Daktari wa meno anamtibu mgonjwa aliyejifunika kanga ya rangi ya waridi, bango linaonyesha free dental , huduma za bure za meno, mradi wa kinga wa Afrika na washirika wake. Mgonjwa amelala kwenye kiti cha matibabu huku daktari akimtibu.

Jengo limeanguka na kuharibika vibaya, mtu amevaa shati la bluu amesimama katikati ya kokoto na vifuzi, majengo mengine yamevunjika na kuanguka, mazingira ni ya hatari na ya huzuni, kuna uharibifu mkubwa wa miundo, mtu huyu anaonekana anaangalia mazingira ya ajali hii, hii ni hali mbaya sana kwa wakazi wa eneo hili.

Mwanaume mwenye shati jeupe anaongea kwa kipaza sauti, amevaa barakoa ya kinga. Kuna watu wengine wamemzunguka wakiwa na barakoa pia. Mazingira yanaonekana kuwa ndani ya jengo lenye ukuta wa mbao. Kuna alama za manjano nyuma yake, inaonekana kuwa mkutano au sherehe ya kikazi.

Mwanamke amesimama mbele ya kikundi cha watu walioketi chini nnje. Anasimama mbele yao. Anaonekana kuwa anazungumza na kundi hilo. Watu wamevaa nguo za rangi mbalimbali za kitamaduni. Mazingira ni ya nje katika sehemu ya kijiji yenye milima nyuma. Hii inaonekana kuwa mkutano wa kijamii au mafunzo ya kijamii.